Kituo cha kusambaza umeme chenye miundombinu ya chuma, nyaya kubwa za umeme na vifaa vya kudhibiti msongo wa umeme. Anga ni safi na kuna mawingu machache, ishara ya hali nzuri ya hewa. Kituo hiki kinatumiwa kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali baada ya umeme kuwa umepunguza kutoka msongo wa juu.

Kituo cha kusambaza umeme chenye vifaa vya umeme ya juu kama vile transformer ,nyaya na nguzo za chuma. Bendera ya kampuni ya umeme zikisimama pembeni zikiashiria uwepo wa shirika hilo.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme wa msongo mkubwa. Wanya za umeme zimeshikiliwa juu na mnara huu zikipitisha umeme kwa maeneo mbalimbali. Anga ni ya buluu na mawingu meupe.

Mnara mkubwa wa umeme wa msongo wa juu upo kwenye eneo wazi lenye nyasi na miti michache, chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe.

Kituo cha kuzalisha umeme wa mvuke. Moshi mweupe unafunika juu kutoka kwenye mitambo. Eneo limezungukwa na miti na milima chini ya anga ya bluu.

Kituo cha kuzalisha umeme wa mvuke. Moshi mweupe unafunika juu kutoka kwenye mitambo. Eneo limezungukwa na miti na milima chini ya anga ya bluu.

Wafanyakazi wa umeme wakiwa kazini. Mmoja yuko juu ya ngazi akifanya marekebisho kwenye nguzo ya umeme huku wengine wakiwa chini kumsaidia.

Mtaa wa mabanda wenye uchafu nyingi uliotapakaa kando ya mfereji wa maji machafu. Nguruwe wanatafuta chakula kwenye taka hizo , hali inayodokeza uchafuzi wa mazingira na hatari za kiafya.

Watu wawili wanakusanya chupa za plastiki katika dampo karibu na kijito cha maji. Maji hayo si safi, ni machafu. Mazingira yamejaa taka.

Tumbili jike anayembeba mtoto wake mikononi kwa upendo. Tumbili huyo anamkinga mtoto wake kwa karibu wakiashiria kuwa na uhusiano wa karibu na wa kifamilia.

Mjuzi mwenye rangi ya kipekee. Kichwa cha rangi ya machungwa na mwili wa buluu. Amekaa juu ya jiwe. Ni makini akitazama mazingira yake kwa uangalifu mkubwa.

Askari wa wanyama pori wakimhudumia kifaru mdogo. Kifaru amefunikwa kwa blanketi na maafisa wamevalia glavu wakimshika kwa uangalifu huenda kwa ajili ya matibabu au uokoaji.

Mtoto twiga yuko katika eneo maalum lililozungushiwa uzio wa waya kwa ajili ya usalama wake. Ni mtulivu na anaangalia mazingira yanayomzunguka.

Simba yuko nyuma ya uzio wa chuma. Akiangalia kwa makini kupitia nafasi za wavu. Anaonekana kuwa mtulivu, lakini mwenye nguvu na haiba ya kifalme.

Majani ya mwani yanayofanana na sahani, yameenea juu ya uso wa maji katika bwawa. Mazingira haya ni ya asili na yanaashiria uoto wa majini.

Mti mkubwa umeota katikati ya vichaka na miti mingine ikiwa imesimama peke yake juu ya kilima kidogo huku anga ikiwa safi na ya buluu.

Ndovu mchanga, anapewa maziwa na mlezi wake, kwa kutumia chupa ya plastiki. Mlezi anashikilia chupa hiyo kwa upole, huku ndovu akinyonya kwa hamu, na utulivu mkubwa.

Mtaa wa mabanda yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo. Karibu kuna dampo la taka na mtaro mwembamba wenye maji machafu yanayotiririka polepole kando ya dampo.

Mbuni watano wanatembea kwenye nyasi za kijani katika mbuga ya wanyama. Nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji, kuashiria mchanganyiko wa asili na maendeleo ya miji.

Darasa limejaa wanafunzi walioketi kwenye madawati yao wakisikiliza kwa makini. Walimu wawili wamesimama darasani.

Simba ndume ana mwili mkubwa na mwenye nguvu, manyoya mengi shingoni, macho makali ya kuogofya.

Kifaru mkubwa anachunga majani kwenye mbuga wenye nyasi nyasi nyingi. Mwili wake mkubwa umefunikwa na vumbi na pembe yake ni wazi kichwani. Ni mandhari ya porini.

Mnyama aina ya paa amesimama juu ya nyasi katika eneo lenye miti na vichaka. Yupo makini akitazama mbele kana kwamba anasikiliza sauti.

Punda milia wawili akiegemea a kwa upendo ndani ya mbuga ya wanyama. Kwa umbali nyuma ya mbuga ni jiji likiwa na majengo marefu ya kisasa.

Twiga watatu wamesimama katikati ya mbunga ya wanyama. Mbunga hiyo, imejaa miti mingi na ya kijani kibichi, ikiweka mazingira ya asili ya kupendeza, na ya kuvutia.

Tumbili yuko ndani ya kizimba .Ameshika vyuma vya kizimba kwa mkono mmoja huku akiangalia upande fulani kwa makini kuashiria mwenye hamu ya kutoka nje.

Tai mkubwa wa rangi ya kahawia, akiwa ameketi juu ya tawi la mti. Tai anaangalia chini na miguu yake ya manjano imeshika tawi vizuri.

Mtu amevaa blauzi ya buluu anatembea katika eneo lenye miamba mikubwa na miti ya porini. Njia ina maji kidogo, mazingira ni ya asili tulivu.

Wanamazingira wanashirikiana na wananchi kupanda miti. Wote wamevalia mavazi ya kazi wakiwa na mikono iliyo na mchanga na miche. Wanajitolea kwa bidii kuhifadhi mazingira kwa upendo.

Mwanamume anakunywa maji yaliyohifadhiwa ndani ya mfuko wa plastiki wa wazi. Ameushika mfuko huo kwa mkono mmoja huku akielekeza mdomoni kunywa maji hayo na kwa tahadhari.

Watu wamevaa reflector wakisafisha mfereji mchafu uliojaa maji na taka, kuashiria juhudi za usafi wa mazingira katika eneo lenye changamoto za taka nyingi.

Ndovu mchanga anapewa maziwa na mlezi wake kwa kutumia chupa ya plastiki. Mlezi anashikilia chupa hiyo kwa upole huku ndovu akinyonya kwa hamu na utulivu mkubwa.

Mfereji mrefu umechimbwa ardhini na bomba kubwa la chuma limewekwa ndani yake, udongo mwingi umechimbuliwa na kuwekwa kando. Pembeni kuna majengo ya mtaa.

Ndovu mchanga anapewa maziwa na mlezi wake kwa kutumia chupa ya plastiki. Mlezi anashikilia chupa hiyo kwa upole, huku ndovu akinyonya kwa hamu na utulivu mkubwa, watalii wakiwatazama ndovu hao.

Maji ya mto mkubwa yamesimama kimya katikati ya msitu. Eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi na uso wa maji unaakisi mandhari ya asili na utulivu.

Ndovu mchanga, anapewa maziwa na mtalii, kwa kutumia chupa ya plastiki. Mtalii anashikilia chupa hicho, kwa upole, huku ndovu akinyonya kwa hamu, na utulivu mkubwa. Mlezi akimtazama ndovu huyo.

Bwawa la maji lenye daraja juu yake, ambapo maji yanatiririka, kwa nguvu kutoka upande mmoja, hadi mwingine. Mandhari ya kijani na miti, ya misitu imezunguka eneo hilo.

Mwanaume ameketi karibu na mkokoteni uliojaa madumu ya plastiki ya rangi mbalimbali akiwa anapumzika baada ya kazi ya kubeba au kusafirisha maji au mafuta.

Kifaru amesimama kwenye mbuga ya kijani, huku majengo marefu ya jiji ikiwa nyuma yake ikiashiria mandari ya kipekee ya mbuga ya wanyama karibu na mji mkuu.

Wanafunzi na mwalimu wakiwa uwanjani na miche ya miti. Wamevaa sare za shule na wakijiandaa kwa shughuli ya upandaji miti karibu na majengo ya shule.

Mnyama simba amelala ndani ya uzio wa chuma kwenye sakafu ya udongo mwekundu. Ametulia macho yakiwa makini. Uzio unaashiria kuwa yuko katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Mamba wawili wakubwa wakiwa wamejilaza karibu na eneo la saruji lenye maji, wanazungukwa na mawe na nyasi wakipumzika katika mazingira asili.

Kifaru mchanga anaguswa kwa upole na watalii waliomzunguka. Watalii wanavutiwa huku kifaru akiashiria mwenye utulivu na mazoea na watu.

Wanafunzi wa shule ya upili wanaangalia kompyuta wakiwa na tabasamu nyusoni. Wana furaha na kuvutiwa na wanachokiona, wakiwa katika mazingira ya kujifunza kwa pamoja.

Mamba yuko ndani ya mto akielea juu ya maji tulivu huku ukingo wa mto ukiwa na tope jingi. Hali ya unyevu na mazingira asili aliyoko mamba huyo.

Watu wanashiriki katika shughuli za upandaji mti wakiwa wameongozwa na afisa wa huduma za misitu. Kila mmoja akishiriki kwa bidii kulinda mazingira.

Tembo wanatembea kando kando ya barabara, katika hifadhi ya wanyama. Gari la watalii, limesimama karibu nao. Mazingira ni ya wazi, na yenye maji na anga safi ya bluu.

Kundi la watu, wamevaa reflekta za kijani wakifanya usafi kando ya mto mchafu kwa kutumia jembe za kuchokonoa. Wanazitoa taka nyingi za plastiki kutoka kwenye maji machafu na kingo za mto. Wanafanya kazi kwa bidii wakishirkiana kuondoa uchafu na kurejesha mto katika hali yake.

Paa wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu ndani ya msitu. Mandhari ni ya kijani kibichi na wanyama hao wako makini wakitazama mbele kwa tahadhari.

Pundamlia yuko mbugani akiwa amesimama kwenye nyasi ndefu za kijani. Mandari ni tulivu na jua linamulika kutoka juu likifanya rangi zake kung'aa vizuri.

Mto mchafu unaonekana ukiwa na maji machafu. Umejaa taka kama mifuko ya plastiki. Pembeni kuna mabaki ya taka yaliyotupwa karibu na kingo za mto huo.

Mtaa wa mabanda lenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo. Karibu kuna dampo la taka na mtaro mwembamba wenye maji machafu yanayotiririka polepole kando ya dampo hilo.

Kundi ya nyani watatu wakiwa msituni. Nyani mmoja aliye mbele akitazama kamera, huku wengine wawili wakiwa karibu naye wakitazma pembeni. Miti ya kijani imo nyuma yao.

Mwalimu ameshika mche wa mti tayari kwa kupanda, wanafunzi wamemzingira kwa shauku wakimwangalia kwa makini alivyojiandaa kupanda mti huo.

Simba amelala chini akiwa amejeruhiwa au kufariki. Askari wa wanyamapori akiwa amevaa sare amesimama karibu naye akiwa na bunduki mkononi, mazingira ni ya mashambani.

Ndege mwenye manyoya ya kijani na buluu, mkia mfefu wa buluu, miguu ya kijivu, macho mekundu na doa jeupe usoni akiwa katika mandhari ya rangi nyeupe.

Kundi la watu wamevaa reflector za kijani wakifanya usafi kando ya mto mchafu kwa kutumia jembe za kuchokonoa. Wanazitoa taka nyingi za plastiki kutoka kwenye maji machafu na kingo za mto. Wanafanya kazi kwa bidii, wakishirikiana kuondoa uchafu na kurejesha mto katika hali safi.

Ndege mwenye manyoya meupe, miguu myekundu na domo refu lililobaba kama kijiko akiwa amesimama ndani ya maji. Huyu ni koikoi domo huishi maeneo ya maji.

Mnyama anayefanana na mbwa mwitu amesimama katikati ya nyasi za kijani mbugani akiwa macho na makini kana kwamba anachunguza mazingira yake kwa tahadhari.

Punda milia wawili, wakiegemeana, kwa upendo ndani ya mbunga ya wanyama. Kwa umbali, nyuma ya mbunga, ni jiji, likiwa na majengo marefu ya kisasa.

Twiga amesimama kwenye mbuga ya kijani, huku majengo marefu ya jiji yakiwa nyuma yake ikiashiria mandhari ya kipekee ya mbuga ya wanyama karibu na mji mkuu.

Lori jeupe limebeba takataka nyingi zilizokusanywa na baadhi zinamwagika wakati likiwa katika mwendo. Wanaume wawili wamesimama juu ya lori hilo lililojaa taka wakidhibiti mizigo kwa uangalifu.

Mwanaume ameketi juu ya mkokoteni uliyojaa madumu ya plastiki ya rangi mbalimbali akiwa anapumzika baada ya kazi ya kubeba au kusafirisha maji au mafuta.

Dampo kubwa lililojaa taka mbalimbali. Watu wachache wako kwenye dampo wakitafuta vitu vya dhamani. Mazingira haya ni machafu sana na taka zimesambaa kila mahali bila mpangilio.

Twiga amesimama kwenye pori la Savana lililo jaa mimea asili kama nyasi ndefu na miti mifupi. Anaangalia mbele kwa utulivu huku upepo mdogo ukipuliza ukionyesha madhari ya kuvutia ya Afrika.

Nyati wawili wapo mtoni wakinywa maji kwa utulivu. Vichwa vyao vimeinama karibu na mto. Karibu na mto kuna majani mabichi yanayomea kwa wingi. Mazingira ni tulivu yakionyesha maumbile ya porini.

Gari la watalii limesimama kwenye mbuga ya wanyama. Ndani yake watalii wanapiga picha pembeni swara wawili wanachungulia wakila nyasi kwa utulivu. Chini ya mti yenye savanna yenye kivuli chepesi.

Mtalii anamwangalia twiga katika kituo cha twiga, na akiwa anatabasamu kwa furaha. Twiga yuko karibu, huku mtalii akionekana mwenye shauku na furaha kubwa.

Kundi la watu wamevaa reflector za kijani wakifanya usafi kando ya mto mchafu kwa kutumia jembe za kuchokonoa. Wanazitoa taka nyingi za plastiki kutoka kwenye maji machafu na kingo za mto. Wanafanya kazi kwa bidii wakishirikiana kuondoa uchafu na kurejesha mto katika hali safi.

Maeneo ya mabanda yamejengwa kwa mabati na matope yakiwa yamebanana. Mto mchafu unapita katikati, maji yake yakitiririka polepole. Mazingira yanaonyesha maisha magumu na ujasiri wa wakazi wake wa kila siku.

Swara watatu wanatembea kwa utulivu ndani ya mbuga yenye mandhari ya kijani kibichi. Mazingira yamejaa majani mazuri na miti ya kijani, yakitoa mandhari ya asili yenye utulivu na kupendeza.

Mtu anayechota maji kutoka kwenye chemchemi au mto mdogo ulio karibu na mwamba. Mtu huyo anatumia ndoo nyeupe kuokota maji ambayo unatoka ardhini kwa njia ya asili. Inaonekana hali ya upatikanaji wa maji vijijini.

Twiga kadhaa wanavuka taratibu katika mbuga yenye mandhari ya kijani kibichi. Nyasi ndefu zimetanda kila upande. Twiga wanatembea kwa utulivu. Shingo zao ndefu zikitikiswa kwa upole na upepo. Mandhari ni ya wazi na anga ni safi lenye mwanga wa jua.

Mwanamke yuko ndani ya mto unaotiririka maji machafu akinawa mifuko ya plastiki. Ukingo wa mto umejaa taka nyingi za plastiki zinazotupwa. Hali inayoonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira na hatari ya kiafya.

Kundi la watu wamevaa reflector za kijani wakifanya usafi kando ya mto mchafu kwa kutumia jembe za kuchokonoa. Wanazitoa taka nyingi za plastiki kutoka kwenye maji machafu na kingo za mto. Wanafanya kazi kwa bidii. Wanashirikiana kuondoa uchafu na kurejesha mto katika hali safi.

Dampo kubwa limejaa taka nyingi hasa plastiki za rangi mbalimbali zenye kuonyesha matumizi tofauti. Mifuko, chupa na mabaki ya plastiki yametapakaa kila kona ya eneo hilo. Watu wawili wakitembea wakiondoka kwenye dampo. Kila mmoja akiwa amebeba mzigo mkubwa begani.

Korongo wawili wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi ndefu za kijani, wanatazama mbele wakiwa watulivu na wa kupendeza kwa manyoa yao maridadi. Kwa mbali yao, kuna majengo yanayojitokeza katikati ya miti mingi, ikionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na maendeleo ya binadamu.

Magari ya abiria yanatembea barabarani, kwenye barabara kuu, yenye mistari miwili. Miti ya kijani pembeni, na mtu akisukuma toroli upande wa kulia wa barabara.

Magari kadhaa yakiwemo basi, matatu na magari madogo, yakipita karibu na daraja juu ya barabarani. Ukuta mkubwa wa zege upande wa kulia upo, na nyasi upande wa kushoto.

Barabara ya jiji yenye shughuli nyingi. Magari, bodaboda na watu wengi wakitembea. Afisa wa trafiki wanaongoza. Matatu yenye michoro ya katuni yako katikati ya barabara.

Barabara yenye magari mengi yakiwemo matatu na gari binafsi katikati ya jiji. Watu wanatembea barabarani huku wakivuka na majengo makubwa yapo nyuma.

Barabara ya katikati ya jiji yenye shughuli nyingi. Magari ya umma kama mabasi na matatu. Watu wanatembea. Majengo ya biashara yamejipanga pande zote za barabara lenye mwanga wa jua.

Basi la abiria lenye rangi ya buluu, likiwa limeegeshwa kando kando ya barabara. Watu wanapanda na wengine wakitembea kando ya basi kwenye njia ya waenda kwa miguu.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kasi kuelekea mwelekeo mbalimbali. Baadhi ya magari ni madogo, mengine ni ya mzigo. Barabara ni pana na hali ya hewa ni mzuri.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kasi kuelekea mwelekeo mbali mbali. Baadhi ya magari ni madogo, mengine ni ya mizigo. Barabara ni pana hali ya hewa ni nzuri.

Eneo la kituo cha mabasi katika jiji. Watu wanatembea bodaboda zikiwa zimeegeshwa na mabasi ya abiria yakisubiri kuondoka. Mazingira ina shuguli nyingi.

Matatu ya rangi ya waridi na nyeusi ikiwa katika kituo cha mabasi mjini. Watu wamesimama karibu, wengine wakiingia au kushuka huku jiji likiwa nyuma.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kasi kuelekea mwelekeo mbali mbali. Baadhi ya magari ni madogo mengine ni ya mizigo, barabara ni pana na hali ya hewa ni nzuri.

Daraja la saruji, lililojengwa juu ya mto, wenye rangi ya udongo. Gari jeupe limeegeshwa pembeni, na barabara inapita juu ya daraja hilo.

Barabara ya katikati ya jiji yenye shughuli nyingi. Magari ya umma kama mabasi na matatu. Watu wanatembea. Majengo ya biashara yamejipanga pande zote za barabara yenye mwanga wa jua.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kasi kueleka mwelekeo mbalimbali. Baadhi ya magari ni madogo, mengine ni ya mizigo. Barabara ni pana na hali ya hewa ni nzuri.

Magari ya mabasi yako barabarani yakiwa yamesimama kwa msururu mrefu. Yamesababisha msongamano mkubwa wa magari.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kasi kuelekea mwelekeo mbalimbali. Baadhi ya magari ni madogo, mengine ni ya mizigo. Barabara ni pana na hali ya hewa ni nzuri.

Barabara kuu ina magari yanayopita kwa kazi kuelekea mwelekeo mmoja. Baadhi ya magari ni madogo, mengine ni ya mzigo. Barabara ni bana na hali ya hewa nzuri.

Barabara ya jiji yenye shughuli nyingi. Kuna magari, bodaboda na watu wengi wakitembea. Afisa wa trafiki wanaongoza. Matatu yenye michoro ya cartoon yapo katikati ya barabara.

Eneo la barabara kuu mjini ambapo kuna shughuli nyingi za usafiri na magari, bodaboda mbili zikisafirisha abiria, taa za barabarani, watu wachache wanaonekana wakipita, magari mbalimbali kama mabasi, matatu, gari ndogo nyeusi, lori la buluu.

Basi la abiria lenye nambari ya usajili KBV ishirini na nne tano A,limesimama katikati ya jiji. Watu wanapita pembeni kila akiwa shughuli zake. Mizunguko ya maisha ya kila siku jiji likionyesha uhai wake wa kawaida.

Eneo la barabara kuu mjini, ambapo kuna shughuli nyingi za usafiri na magari. Bodaboda likisafirisha abiria. Polisi wa trafiki, wapo barabani. Taa za barabarani zipo. Watu wachache wanaonekana wakipita. Magari mbalimbali kama mabasi, matatu, magari madogo, meusi.

Eneo la barabara kuu mjini, ambapo kuna shughuli nyingi za usafiri, na mabasi, visafirisha abiria. Watu wachache wanaonekana wakipita.

Eneo la barabara kuu mjini ambapo kuna shughuli nyingi za usafiri na magari. Bodaboda zikisafirisha abiria. Polisi wa trafiki wapo barabarani. Watu wengi wanaonekana wakipita. Magari mbalimbali kama mabasi, matatu, gari ndogo nyeupe zinapita.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani kibichi ya nambari ya usajili KCC 816Y limesimama katikati ya jiji. Watu wanapita pembeni kila mmoja akiwa shughuli zake. Mizunguko ya maisha ya kila siku ya jiji linaonekana na uhai wake wa kawaida.

Tanki la maji lililowekwa juu ya trela nyekundu lenye magurudumu mawili likiwa limeegeshwa kwenye shamba lenye nyasi na maua ya manjano. Katika nyuma kuna mandhari ya mashamba ya kijani na miti ya kijani kibichi.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyooza yakiwa yamelazwa ardhini kwenye nyasi karibu na barabara. Mabomba haya hutumika kwa usafirishaji wa maji au gesi.

Mabomba ya chuma yaliotupwa ardhini, yamejaa kutu. Mabomba haya ni ya zamani, na hayatumiki tena, yakiwa yamewekwa mahali pa wazi mchana.

Mirundo mikubwa ya mabomba ya plastiki yaliyozungushwa kwa duara. Mabomba hayo yametandazwa ardhini nje. Yanaashiria kuwa ya matumizi ya umwagiliaji au maji.

Matanki mawili makubwa ya plastiki ya kuhifadhi maji yaliyowekwa kando ya ukuta wa jengo. Mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani yameunganishwa kwenye matanki hayo kwa ajili ya kusambaza maji.

Ng'ombe wengi wa rangi ya kahawia wanakunywa maji yaliyohifadhiwa katika hifadhi ya mviringo ya zege. Wanasongamana kwa utulivu wakiridhika na maji hayo safi ya kunywa.

Mto mchafu wenye maji yanayotiririka. Maji yenyewe ni machafu. Dampo kubwa ipo kando yake iliyojaa taka nyingi za plastiki. Mazingira haya unaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na hatari kwa afya.

Mto mchafu, wenye maji yanayotiririka maji machafu. Dampo kubwa ipo kando yake lililojaa taka nyingi za plastiki. Mazingira haya yanaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na hatari kwa afya.

Bomba la plastiki la rangi ya kijani limeviringishwa kwa duara na kufungwa kwa kamba nyeupe. Bomba hili hutumika kwa shughuli za umwagiliaji au usambazaji wa maji.

Dampo kubwa limejaa takataka nyingi hasa plastiki za rangi mbali mbali zenye kuonyesha matumizi tofauti. Mifuko, chupa na mabaki ya plastiki yametapakaa kila kona ya eneo hilo.

Mtu ananawa mikno yake kwa maji yanayo tiririka kutoka kwenye bomba, mikono yake iko chini ya mtiririko wa maji safi. Ni makini na mwenye nidhamu.